Katika chumba cha hospitalini kinacho shughulika na mfumo wa kinywa cha mwanadamu, daktari ameshika picha ambayo inaonesha mfumo mzima wa meno wakati akimfundisha mwanafunzi.

Madaktari wawili ambao wamevalia mavazi ya kazi katika chumba kinachohusika na matibabu ya kinywa, wanaendelea kumkagua mgonjwa aliyelazwa kitandani ili kuhakikisha wanatambua jino lililoathirika na kuling'oa.

Mwanamke ambae amekuwa na maumivu ya jino kwa muda mrefu, amefika ndani ya chumba kinachohusika na matibabu yote ya kinywa amelazwa kitandani; huku madaktari wawili wakiendelea kukagua ndani ya mdomo wake ili kuweza kuling'oa.

Moja ya usafiri ambao unatumika kupita barabarani na kuzikusanya taka zilizowekwa kando na wanajamii na baadae kuzileta katika eneo hili kuzimwaga na baadae zikishaoza zinatumika kama mbolea ya samadi.

Kutokana na mvua nyingi ambazo zimeendelea kunyesha kwa mfululizo bila kukoma, mafuriko mengi yamepita na kusomba nyumba za watu, na sasa wanajamii wanasaidiana, ili kuwaokoa watu wachache ambao wana hatari ya kusombwa.

Mwanamke ambaye anajishughulisha na kilimo cha mboga za majani akiendelea kumwaga mbolea aina ya samadi inayoshauriwa kutumika sana kwenye mazao ya chakula ili kuepuka ile ambayo ina kemikali nyingi.

Kwenye lango la kuingilia hospitalini kumeegeshwa kitanda cha kubebaa wagonjwa ili kufanya iwe rahisi pale ambapo anafikishwa ambaye yupo kwenye hali ya dharura, hutumika kumbeba na kumkimbiza wodini kufanyiwa matibabu.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya chumba cha daktari, ameketi kwenye kiti akiwa na maumivu eneo la kifuani, wakati ambao mhudumu wa afya ameingiza kifaa ndani akiendelea kumkagua na kuweza kugundua tatizo alilonalo.

Wahudumu wawili wa afya wamevalia mavazi yao ya kazi ya bluu pamoja na barakoa, wakiendelea kuvikagua vifaa vilivyoletwa hospitalini na kuandika majina yake na aina ya kazi kama kabla ya kwenda kuvitumia kwa wangojwa.

Wanawake wawili ambao ni madaktari wamesimama imara wakiwa na tabasamu kubwa, baada ya kuimaliza salama siku yao hospitalini wakiwa wamewatibu wagonjwa wengi na kurejea nyumbani wakiwa wamepata nafuu.

Ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya watoto, hospitalini muhudumu wa afya amefika, akiwakagua watoto wachanga waliozaliwa na changamoto, wakati wakiwa kwenye uangalizi wa hali ya juu.

Mama ambae ametoka kujifungua muda sio mrefu akiwa ndani ya chumba maalumu kinachotumika kutunzia watoto wachanga ambao wamezaliwa wakiwa na changamoto mbali mbali, amesimama kando akimtazama kwa makini mwanae ambae amelazwa ndani ya chombo.

Ndani ya wodi maalumu kwa ajili ya watoto, Mama ambaye ametoka kujifungua muda sio mrefu, amejiegesha kitandani huku amembeba mwanae mchanga, akiwa na furaha tele wakati ambao amemkaribisha kuja duniani.

Madaktari wawili wabobezi wa mambo ya watoto, wakiwa kwenye chumba chao maalumu, wakiendelea kumkagua mtoto aliyelazwa kitandani, ili kujua ana changamoto gani aliyozaliwa nayo, na kumtibu na kumrejesha kwa wazazi wake.

Mama ambaye anatoka kujifungua, amemtembelea mhudumu wa afya akiwa amembeba mwanaye, ili aweze kupatiwa elimu zaidi na maarifa ya kutosha, ya namna bora ya kumlea na lishe ambayo ni sahihi kwake.

Katika hodi maalumu kwa ajili ya watoto, mama ambae ametoka kujifungua ameketi akiwa amevalia mavazi yake aliyotoka nayo kwenye chumba cha kujifungulia, huku mwanaume aliyemtembelea akiwa amembeba mtoto wake mchanga.

Ndani ya duka ambalo linauza dawa mbalimbali za binadamu zimehifadhiwa kwenye majokofu, ili kuzifanya muda wote ziwe na baridi na kuepuka kuharibika kabla muda wake wa matumizi kuisha.

Wana jamii ambao wamesimama kando ya nyumba zao, wakigawana maziwa ambayo yamechemshwa vizuri ili kuendelea kueneza upendo na mshikamano na kuleta amani tele katika taifa.

Dawa za asili tofautitofauti zinauzwa kwa ajili ya wale wote wanaojisikia ya kwamba magonjwa yamekaa kwenye miili yao kwa muda mrefu bila kupatikana tiba madhubuti.

Mwanaume mmoja ambaye amevalia vazi chakavu jeupe linalofanana na la madaktari, amesimama sokoni wakati akiziuza dawa mbalimbali za asili kwa wagonjwa wote ambao wanazihitaji.

Papai ambalo ni moja ya zao la biashara limekatwa moja nusu na lingine likiwa zima ambapo mbegu zake hutolewa na kuchanganywa na mizizi mingine pamoja na majani na kutengeenezwa dawa ya asili.

Dawa ya asili imewekwa ndani ya chupa iliyofungwa vizuri, ili kuhakikisha hakuna hewa yoyote inayoingia na kuifanya kuharibika mapema, kabla ya muda ya muda wa matumizi wake kuisha na kuleta hasara kwa muuzaji na mtumiaji pia.

Mimea ya aina tofautitofauti imepandwa, ambayo hutumika kutengenezea dawa za asili, kwa kuchanganywa yote kwa pamoja, kuchemshwa na baadaye kuchunjwa vizuri na kuwekwa kwenye vifungashio.

Majani ambayo yamechumwa kutoka kwenye msitu, yamewekwa juu ya kibao cha mbao tayari kukatwakatwa na kuwekwa jikoni ili yachemshwe, na baadaye upatikane dawa ya asili inayotibu magonjwa mbalimbali.

Miti midogo imepandwa kwenye viriba vyenye rangi nyeusi, vilivyojazwa udongo na matawi yake tayari yamekua na maua yakikaribia kukomaa ili baadae yaweza kuchumwa, kuchakatwa na ipatikane dawa ya asili.

Mwanamke ameshika kifungashio aina ya chupa kwenye mikono yake ambacho ndani inapatikana dawa ya asili, iliyotengenezwa kwa kuchanganywa miti shamba tofautitofauti na inatibu kila ugonjwa ambao hauwezekani hospitalini.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kwa kutumia viungo tofautitofauti kama vile vitunguu maji na ndimu, imewekwa kwenye chupa kwa namna ya kimiminika; tayari kuuzia wateja wote ambao wana magonjwa yasiyotibika.